Matatu inaonekana ikiwa barabarani. Kando yake kukiwa na pikipiki. Nyuma yake mtu mmoja aliyevaa kanzu. Kando yake magari ambayo yameegeshwa. Nyuma yake kukiwa na gari la aina ya lori.

Kipande cha gazeti lenye ratiba ya ramadhani ya mwaka wa elfu moja na tano, tarehe moja Novemba. Yenye miji mbalimbali kama Mombasa, Nairobi, Kisumu , Nakuru, Nyeri na Eldoret.